Mashine za kisasa za kutolea pesa kiotomatiki zimesimama imara tayari kufanya miamala kama kutoa pesa, kuangalia salio na huduma nyingine za kifedha kwa haraka, usalama na ufanisi. Ambapo mwanaume mmoja anatoka sehemu husika baada ya kupata huduma bora na salama zaidi.

Mashine ya kutolea na kuweka fedha, imewekwa ndani ya jengo la kisasa, tayari kuwahudumia wateja wake kwa haraka na usalama. Pikipiki na vyombo vingine vya usafiri vimepaki kwa mpangilio nje ya jengo hilo, vikiashiria upatikanaji wa huduma bora kwa kila mmoja.

Watu mbalimbali wakiwemo wahudumu na wateja wameketi kwa utulivu katika viti vya kisasa ndani ya benki, wanashiriki huduma mbalimbali za kifedha, kompyuta zimewekwa mezani kwa ajili ya kurekodi taarifa na kurahisisha utendaji kazi wa kila siku.

Jengo kubwa la "CO-OPERATIVE BANK" limesimama imara katika mandhari safi yenye bustani maridadi za maua na barabara safi, huku watu mbalimbali wakipita na kuzungumza kwa utulivu, tayari kutoa huduma mbali mbali za kifedha kama: miamala, ushauri wa kifedha na huduma nyingine muhimu; kwa wateja wa kila siku.

Ndani ya benki yenye madhari ya kisasa. Watu mbalimbali wanafanya miamala kwa utaratibu. Mtu mmoja amesimama mbele ya kaunta akihudumiwa kwa utulivu na mhudumu. Mazingira yamepangwa kwa ufanisi mkubwa, kuhakikisha huduma zinatolewa kwa uharaka na usalama kwa kila mteja

Nje ya benki ya Afrika, magari madogo yenye rangi nyekundu na nyeupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la maegesho, huku ndani ya benki shughuli mbalimbali kama kuhifadhi pesa, kutoa mikopo na kuhudumia wateja kwa haraka zinaendelea kwa utaratibu zikiakisi nidhamu na huduma ya kisasa.

Mwanaume mmoja anafanya muamala wa kibenki kwa urahisi kupitia 'ECO bank', anatumia kadi yake ya visa ndani ya jengo la benki hatua inayodhihirisha matumimizi ya huduma za kifedha za kisasa, salama, na zenye ufanisi kwa wateja wa leo.

Ndani ya benki, muhudumu anampatia mteja kiasi cha pesa ambapo mteja anazihesabu kwa makini ili kuhakikisha kiwango alichokipokea ni sahihi, hali inayoonyesha huduma ya kifedha inayozingatia uaminifu na uwazi kwa wateja.

Ndani ya baa tulivu yenye mpangilio maridadi na mwanga hafifu wa kuvutia. Wanawake wawili wameketi kwa utulivu, wakiburudika na vinywaji safi. Muhudumu anatoa huduma kwa ukarimu na kuwasikiliza wateja kwa makini katika mazingira ya starehe, kwa heshima.

Vinywaji mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri na umaridadi mkubwa ndani ya baa safi yenye mandhari ya kuvutia na muonekano wa kisasa. Taa za rangi tofautitofauti zinamulika kwa uzuri, na kuongeza mvuto wa mazimgira ya starehe na huduma bora kwa wateja.

Ndani ya baa yenye mandhari maridadi vinywaji vya vileo, maji na aina mbalimbali ya vinywaji baridi, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Wadada waliovalia nguo zao safi, kwa kuvutia wamesimama wakifurahia vinywaji vyao walivyoviweka juu ya meza. Wakipiga picha kwa tabasamu na bashasha kubwa, wanafurahia mazingira ya starehe ya baa hio.

Mandhari safi ndani ya baa vinywaji mbalimbali vya vileo na visivyo vya vileo vimepangwa kwa mpangilio mkubwa katika eneo la kuuzia, taa za mwaga za wastani zinamulika kwa utulivu wateja wakiwa wameketi wakisubiri huduma safi na starehe kupitia burudani ya muziki.

Vinywaji vingi vya vileo vimepangwa kwa ustadi juu ya meza. Taa zikiwaka kwa mwanga wa wastani unaochangia mazingira ya kupendeza, na watu mbalimbali wanafurahia huduma na muda wa starehe kwa pamoja.

Magari madogo yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la uuzaji likiwa na mandhari safi na tulivu yaliyo zunguukwa na miti mirefu ya kijani kibichi, ikitoa mazingira mazuri na ya kuvutia tayari kwa kuuzwa kwa wateja wengi wenye shauku ya kupata muonekano mzuri na usafiri wa kisasa na haraka na wauhakika.

Magari madogo yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji, yakiwa yamesafishwa na kung'aa tayari kwa biashara, miti imestawi na magorofa ya kisasa yamesimama imara pembezoni, yakiongeza mvuto wa mandhari ya kisasa kwa wauzaji wa magari.

Gari dogo jipya, limesimama kwa kung'aa katika eneo la wauzaji magari, wanaume wawili, mmoja mteja na mwingine muuzaji, wanapeana hongera kwa tabasamu ishara ya biashara iliyofanikiwa. Jua linamulika taratibu, likiangaza mwanga wa matumaini na uaminifu katika ulimwengu wa usafiri bora.

Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa nyeusi, amesimama kimya mbele ya magari, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na umaridadi mkubwa katika eneo la wauzaji. Akitafakari kwa umakini chaguo bora na sahihi la gari la kununua.

Mandhari ya ndani ya gari lililowekwa eneo la uuzaji, inaonekana nadhifu na ya kisasa, ikiwa na viti vya ngozi vilivyopangwa vizuri, dashibodi safi yenye vifaa vya kielektroniki, na harufu nzuri ya ndani, ikiashiria ubora na maandalizi bora kwa mteja.

Mashine ya kisasa imesimama imara ndani ya duka, tayari kutoa huduma ya maziwa kwa ufanisi mkubwa. Imemimina kimiminika hicho kwenye jagi la plastiki, huku ikizingatia usafi wa hali ya juu na kuhakikisha ubora unaohitajika, katika matumizi ya nyumbani ili kuchangia afya bora ya mlaji.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa iko ndani ya duka la bidhaa za maziwa. Mwanaume na mwanamke wanapeana maelekezo ya jinsi ya kuitumia kwa urahisi na usahihi ili kuhakikisha ubora, usafi na huduma bora kwa wateja kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa, ipo ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa linalomilikiwa na "Glory", tayari kuhudumia wateja kwa haraka na urahishi. Stuli ya plastiki ya bluu, imewekwa nje ya duka kwa ajili ya wateja kupumzika, wakisubiri huduma bora katika mazingira tulivu na nadhifu kila siku.

Ndani ya duka la bidhaa mbalimbali kama nepi za watoto, vitafunwa na nyinginezo. Mashine za kisasa za kuhifadhi maziwa freshi na saladi zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Mwanamke mmoja amesimama kwa utulivu mbele ya mashine ya saladi, anaangalia kwa makini bidhaa alioikusudia kwa matumizi safi na lishe bora kila siku.

Watu wengi wamesimama kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri mbele ya duka la maziwa. Wanasubiri huduma safi na bora, ambapo meza ya kuandalia bidhaa na beseni kubwa juu yake, zikiashiria maandalizi ya usafi na yenye uangalifu kwa ajili ya kuwahudumia wateja kwa ufanisi na urahisi kila siku.

Mwanaume mmoja, amesimama kwa utulivu mbele ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, linalomilikiwa na "Kien", akisubiri kuhudumiwa na muuzaji aliyeko ndani ya duka hilo safi, ili kupata maziwa yenye ubora kwa matumizi ya kila siku na kuimarisha afya.

Mashine ya kisasa ya maziwa imesimama kwa utulivu ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa sambamba na bidhaa nyingine za lishe kama: soda, unga wa lishe, na siagi. Jagi limewekwa ndani ya mashine tayari kukusanya maziwa. Stuli ya plastiki ya bluu inamsaidia mteja kukaa apate huduma kwa matumizi ya kila siku ya familia.

Mwanamke mmoja ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, anamimina kwa uangalifu maziwa safi, kutoka kwenye ndoo hadi kwenye jagi la plastiki, tayari kumuhudumia mteja. Mazingira ni safi, tulivu na yanatoa huduma bora kwa wateja wa kila siku.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, imesimama imara ndani ya duka la kisasa la bidhaa za maziwa, tayari kuhudumia wateja kwa haraka na urahisi, inatoa bidhaa safi, salama na bora kwa matumizi ya kila siku ya nyumbani, ofisini au biashara.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa imesimama imara ndani ya duka safi la maziwa ikiwa tayari kutoa huduma kwa ufanisi, pembeni kuna viti vya plastiki vya bluu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya wateja, vikionesha mazingira rafiki na yanayojali huduma bora kila siku.

Ndani ya duka la maziwa, bidhaa mbalimbali kama maziwa ya mtindi, jibini, siagi na bidhaa zinginezo, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu, zimefungwa vizuri na kuhifadhiwa katika vifungashio salama ili kulinda ubora wake. Mtoto mmoja amesimama karibu ya bidhaa hizo, akiziangalia kwa uhitaji mkubwa, hali inayoakisi upatikanaji wa lishe bora kwa familia, kwa matumizi ya kila siku.

Wanaume wawili wamesimama kwa utulivu mbele ya duka la maziwa la kisasa, wakitoa maelekezo muhimu kuhusu mashine ya maziwa inayotumika kuhifadhi, kupimia na kujaza maziwa kwenye chombo kisafi kama chupa kwa ufanisi, uharaka, usafi na ubora wa hali ya juu kwa matumizi salama ya kila siku.

Mashine ya maziwa inayomilikiwa na chuo kikuu cha nairobi, imesimama imara ikiwa tayari kutoa huduma mbalimbali za maziwa safi na bora, kwa watumiaji wake wa kila siku ikionesha ubora na ufanisi katika huduma za maziwa.

Mashine ya kisasa imesimama imara ndani ya duka tayari kutoa huduma ya maziwa kwa ufanisi mkubwa, ikizingatia usafi wa hali ya juu na kuhakikisha ubora unaohitajika katika matumizi ya nyumbani na ikizingatia afya ya mlaji.

Ndani ya duka la maziwa mwanamke mmoja amesimama kwa utulivu akimuhudumia mteja kwa kuminina maziwa safi kwenye chupa kupitia jagi la plastiki juu ya meza, huku jokofu la kuhifadhia maziwa likiwa pembeni, birika la chuma la kuchemshia maziwa likiwa tayari na viti vya kupumzikia vikiwa ndani kwa matumizi ya wateja ya kila siku.

Binti mmoja amesimama kwa utulivu mbele ya mashine ya maziwa inayomilikiwa na 'TASSMATT'. Anabonyeza kitufe maalumu ili kuruhusu maziwa kutoka na kumiminika kwenye chupa safi aliyoiandaa kwa urahisi na uharaka, kwa ajili ya matumizi ya kila siku, ilikuimarisha lishe bora na afya ya familia yake.

Mashine ya kisasa ya maziwa imewekwa ndani ya duka la bidhaa mbali mbali za maziwa, inahifadhi na kusindika maziwa kwa usafi na ubora wa hali ya juu. Hatua inayochangia utoaji wa huduma bora kwa wateja wa bidhaa hiyo muhimu kwa matumizi ya kila sikuu.

Duka la maziwa linalomilikiwa na "MARVEL", limepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, likiwa na bidhaa mbalimbali za maziwa kama mtindi, siagi, na jibini. Likiwaandalia wateja huduma bora na bidhaa zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya kila siku.

Kijana mmoja wakiume amesimama kwa utulivu, mbele ya duka la maziwa, akisubiri huduma bora kutoka kwa mhudumu aliyeko ndani, wateja mbalimbali wameketi ndani ya duka hilo wakifurahia maziwa safi yenye radha nzuri, yanayoimarisha afya kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na 'TASSMATT' imehifadhiwa kwa uangalifu ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali kama vinywaji, viatu na nyinginezo. Imesimama imara tayari kutoa huduma kwa urahisi, na haraka kwa wateja wanaotafuta bidhaa safi na bora kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa imesimama imara ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, tayari kuwahudumia wateja wanaohitaji bidhaa safi na bora kwa urahisi na uharaka. Hatua muhimu ya kuboresha huduma na kurahisisha upatikanaji wa maziwa ya viwango vya juu kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na Kanaani, mesimama imara ndani ya duka safi na lenye mpangilio mzuri, tayari kwa kutoa huduma kwa urahisi na uharaka. Ikihakikisha wateja wanapata maziwa safi, baridi na yaliyohifadhiwa kwa viwango bora vya kiafya kila siku.

Duka la bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile: mtindi, chai na vitafunwa; linalomilikiwa na "faith", yupo tayari kuhudumia wateja wake kwa bidhaa safi na bora. Nje kuna kiti na jaba la maji, likitoa mazingira rafiki kwa wanunuzi wa kila siku.

Mtoto mmoja amesimama ndani ya duka la maziwa, akiangalia kwa makini bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu, kabla kufanya chaguzi sahihi kwa lishe bora na afya njema kila siku.

Mashine za kisasa za kuhifadhi maziwa na saladi, zimesimama imara ndani ya duka zikiwa tayari kuhudumia wateja wanaohitaji bidhaa safi, bora, na zenye viwango, zikitoa urahisi wa upatikanaji wa lishe bora kila siku, kwa afya na kinga imara ya mwili.

Mashine ya kisasa ya kuhifadhi na kusindika maziwa imewekwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa, ina hakikisha usafi, ubora na mda mrefu wa kuhifadhi hali inayoonesha huduma bora kwa wateja wa bidhaa hizo kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa ndani ya duka imesimama imara, tayari kutoa huduma kwa wateja wanaohitaji bidhaa safi zinazopatikana kwa urahisi na haraka kwa matumizi ya kila siku, ili kuongeza afya na kuimarisha lishe bora ya jamii.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa linalomilikiwa na "Glory", mashine ya kisasa ya maziwa yamewekwa kwa usafi na mpangilio mzuri, tayari kwa kutoa huduma bora na safi kwa urahisi na haraka kwa matumizi ya kila siku; ambapo stuli ya plastiki ya bluu, imewekwa kwa utulivu nje, kutumiwa na wateja wanaosubiri huduma bora na mazingira nadhifu.

Mwanaume mmoja amesimama kwa utulivu mbele ya mashine ya kisasa inayotoa maziwa, anasafisha kwa umakini kifaa hicho ili kiwe tayari kutoa huduma safi, kwa urahisi na uharaka ,kwa matumizi ya kila siku. Mazingira ya duka ni safi yenye mpanglio mzuri na huduma bora zinazoelekezwa kwa wateja, kwa ufanisi mkubwa.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayo milikiwa na "TECHWIN"inahifadhi na kusambaza maziwa kwa usafi na ufanisi wa hali ya juu, inahakikisha wateja wanapata bidhaa bora, safi na salama kila siku.

Mwanamke mmoja ndani ya duka la bidhaa za maziwa ameshika jagi akimuhudmia mteja kwa uangalifu kwa kumimina maziwa safi kwenye jagi na chupa maalumu. Hali inayoonyesha huduma bora, usafi wa mazingira na uhifadhi salama bidhaa za maziwa kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa imesimama kwa utulivu nje ya duka, tayari kwa matumizi ikiwa na uwezo wa kuhifadhi, kupima na kutoa maziwa kwa usafi, na kwaharaka. Hali inayoashiria ubora wa huduma, usalama wa bidhaa na maendeleo ya kibiashara ya maziwa ya kila siku.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa, mashine ya kisasa itoayo huduma hizo muhimu ipo tayari kuwahudumia wateja, ambapo mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe na kofia ya kuzuia maji, anabonyeza kitufe cha kuwasha na kuzima kuonyesha jitihada za kujihudumia bidhaa hiyo safi kwa urahisi na uharaka kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa imesimama imara ndani ya duka la bidhaa hiyo muhimu, tayari kutoa huduma za maziwa freshi, na maziwa yaliyochemshwa kwa njia salama. Kwa wateja wanaohitaji bidhaa bora kwa ajili ya matumizi ya kila siku kuimarisha afya na lishe bora kwa familia.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na "Tasmat", ipo nje ya duka tayari kwa ajili ya matumizi ya wateja wanaohitaji huduma ya haraka na salama, ili kusaidia upatikanaji wa maziwa safi, na kuimarisha lishe bora kila siku.

Wanaume wawili wakiwa katika eneo la makazi ya watu wameshika vifaa vyao vya kazi huku wakitengeneza samani mbalimbali kama meza na makabati kwa matumizi ya nyumbani na ofisini, wakionyesha umahiri na ubunifu katika utengenezaji wa bidhaa imara na zenye ubora.

Mafundi seremala wamevalia sare zao wamesimama imara huku wameshika msimeno wakindelea kutengeneza thamani kwa ustadi na pembeni thamani mbali mbali kama makabati na meza zimekamilika tayari kuuzwa kwa wateja wanaothamini ubora na uimara wa kazi ya mikono.

Ndani ya jumba la kisasa la wauzaji samani mbalimbali kama: meza ya chakula pamoja na viti vyake, kabati la kisasa, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Ukumbi umepambwa kwa maua mazuri yanayoleta mandhari yenye mvuto na mazingira ya kuvutia wanunuzi.

Vitanda vya mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji wa samani, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano mzuri na bidhaa bora za majumbani, mashuleni ambapo mazingira yemezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi kwa wauzaji na wanunuzi.

Viti vya kisasa vimepangwa kwa utaratibu mzuri katika eneo la wauzaji wa samani vinasubiri wateja wanaosubiri muonekano wa kuvutia kwa matumizi ya maofisini, na mafundi wanaendelea kuvitengeneza kwa ustadi, kwa mbali makazi ya watu na miti ya vijani kibichi inaonekana kupamba mandhari ya eneo hilo.

Samani za kisasa kama masofa, meza, vitanda, na nyinginezo zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji. Zikiwa katika hali safi na ya kuvutia tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano mzuri, ubora wa bidhaa, na ustarehe wa ndani ya makazi yao.

Vitanda vya mbao vimepangwa vizuri katika eneo la wauzaji wa samani, tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji muonekano wa kisasa na wa kuvutia, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani vikisaidia kuimarisha mandhari na samani ya makazi yao.

Bidhaa mbalilmbali za samani za kisasa kama vile masofa ya kuvutia, meza maridadi na mapambo ya kuvutia, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano bora wa nyumba zao kupitia bidhaa zenye ubora na umaridadi wa hali ya juu.

Ndani ya eneo la wauzaji wa samani masofa yakivutia meza, makabati na samani nyinginezo, zimepangwa kwa mpangilio mzuri unazonyesha ubora na ufanisi. Maua ya kisasa yanapamba madhari huku taa nyingi juu ya dari, zikimulika kwa mvuto na kuchangia madhari maridadi ya kisasa inayowavutia wateja.

Ndani ya eneo la wauzaji wa samani makabati ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia, yakonyesha ubora wa kiufundi na muundo unaovutia, unaolenga kuhudumia mahitaji wa wateja wa kisasa kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Kitanda cha mbao, kimewekwa imara katika eneo la wauzaji wa samani, tayari kuuzwa kwa mteja. Pikipiki zimepaki pembeni kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji. Mandhari imezungukwa na miti, ikiashiria hali ya hewa safi na mazingira tulivu kwa wateja na wauzaji.

Samani mbalimbali kama vile: masofa, meza, viti ,vitanda na saa za ukutani; zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jumba la wauzaji. Zinawasilisha muonekano wa kisasa unaovutia wateja wanaotafuta bidhaa bora kwa matumizi ya majumbani na ofisini.

Ndani ya eneo la wauzaji wa samani masofa ya kisasa yakiwa yameambatana na mito laini, meza, stuli, kabati, na bidhaa nyinginezo. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuonyesha muonekano wa kuvutia na umaridadi mkubwa, kwa matumizi ya majumbani au maofisini. Maua ya kisasa na taa nyingi za dari, zinapamba mandhari ya wateja wanohitaji kununua samani bora, na za kisasa.

Bidhaa mbalimbali za samani vikiwepo vitanda na nyinginezo, zimepangwa kwa ustadi ndani ya eneo la wauzaji, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta mwonekano mzuri na wa kisasa kwa matumizi ya majumbani na mahotelini ili kuashiria ubora wa bidhaa, huduma bora na kuongeza imani ya mteja.

Samani mbalimbali za kisasa kama masofa, meza na stuli, zimepangwa vizuri ndani ya eneo la wauzaji, tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini. Mandhari imepambwa na maua, maandishi ya kuvutia ukutani, pamoja na taa za dari zinazoongeza mvuto wa kibiashara.

Vitanda vya mbao vimepangwa vizuri katika eneo la uuzaji wa samani, tayari kwaajili ya matumizi ya nyumbani au mahotelini vikisaidia kuboresha manzari ya chuma na kuboresha faraja pamoja na starehe ya wateja wanaothamini ubora na uimara.

Wahudumu wawili wa kike waliovalia sare zao nadhifu, wamempatia mteja menyu ya chakula kwa bashasha na tabasamu zuri usoni, ndani ya hoteli yenye mandhari safi, sofa za kisasa, picha maridadi ukutani na mpangilio mzuri unaovutia chakula, na za kirafiki kwa wateja.

Mandhari ya ndani ya hoteli, safi na ya kuvutia, ina samani za kisasa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, maua maridadi yanayo ongeza mvuto wa kila kona, huku taa za kisasa zikimulika kwa mwanga tulivu, unao leta hisia ya faraja, na ukarimu wa hali ya juu.

Mandhari ya kifahari yenye samani za kisasa kama: meza, masofa na mito maridadi; yanapambwa na taa hafifu za kuvutia. Watu mbalimbali wakiwemo wateja na wahudumu, wameketi na wengine wamesimama wanafurahia utulivu na huduma bora za hoteli.

Ndani ya chumba cha hoteli, kitanda kina taa zake na godoro la hali ya juu, meza nadhifu na shuka za kisasa; zimepangwa na kupambwa kwa ustadi wa kisasa. Taa za dari zinawaka kwa mwanga hafifu kuashiria mwanga ni tulivu, inayochangia mapumziko yenye utulivu na faraja kwa mgeni.

Bidhaa mbalimbali za nafaka na vyakula vyengine zimehifadhiwa na kupangwa vizuri ndani ya mgunia makubwa kwenye duka la kawaida lisilokuwa la kisasa, huku bei zikibandikwa kwa uwazi kwenye kila gunia ili kurahisisha manunuzi kati ya muuzaji na mteja.

Ndani ya duka la kienyeji lililojengwa kwa matofali, bidhaa mbalimbali yakiwemo matunda kama: ndizi, nyanya, vitunguu na nyinginezo; zimepangwa juu ya makapeti safi yaliyowekwa juu ya meza za tofali. Wanunuzi wakichagua kwa makini bidhaa wanazohitaji na wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia kwa ustadi katika mazingira tulivu ya soko la mtaa.

Nyanya nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ndani ya makasha ya plastiki visado na ndoo kubwa sokoni. Wafanyabiashara wamevalia aproni safi wako tayari kuwahudumia wateja wanaotafuta bidhaa safi na zenye mvuto, vifungashio vimeandaliwa kwa umakini ilikuwasaidia wateja kuhifadhi nyanya kwa matumizi ya nyumbani na biashara kwa ujumla.

Bidhaa mbalimbali za mikoba, mabegi na bidhaa nyingine, zimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni, zikivutia wateja wengi wanaotembea kwa hamu kununua, ikionyesha shughuli za kibiashara zinazoendelea kwa ufanisi.

Mazuria mbalimbali ya kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya soko ,yametofautiana kwa rangi, ubora, urefu na upana, yakiwa tayari kwa mauzo ili kukidhi mahitaji ya kupamba nyumba, ofisi na mazingira mengine kwa muonekano wa kuvutia.

Bidhaa mbalimbali kama; nyanya, vitunguu na mbogamboga, zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, na beseni na vifungashio. Huku watu wawili mmoja ameketi na mwingine kasimama, wakibadilishana mawazo kwa utulivu, katika mandhari ya soko lenye shughuli za kila siku.

Bidhaa mbalimbali kama nyanya, karoti, pilipili hoho na nyingine zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Na katika vifaa vya plastiki kama ndoo na mabeseni ndani ya soko. Huku watu wakiwepo, wauzaji na wateja wakichagua kwa uangalifu bidhaa bora kwa matumizi ya chakula majumbani.

Mwanamke mmoja amesimama katika banda la matunda ndani ya soko, ambapo: machungwa, ndizi mbivu, tufaha, matikiti maji na mengineyo; yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta matunda safi kwa lishe na kutengeneza juisi bora kwa afya ya mwili.

Nyanya nyingi zilizoiva vizuri zimepangwa juu ya meza sokoni kwa mpangilio mzuri. Mjasiriamali mwanamke anawahudumia wateja wake kwa umakini, akiweka matunda hayo safi ndani ya kifungashio cha plastiki tayari kwa matumizi, ikiakisi shughuli hai na ustadi wa biashara sokoni.

Bidhaa mbalimbali kama nafaka, matunda, na mbogamboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza sokoni. Huku wauzaji wakiwahudumia wateja kwa kuziweka bidhaa hizo kwenye vifungashio vya plastiki, kwa uangalifu wakihakikisha usafi na ubora vinazingatiwa.

Ndani ya soko lenye shughuli nyingi bidhaa mbalimbali kama mihogo, ndizi mbivu, viazi vitamu, nyanya na nyinginezo zimepangwa kwa mpangilio mzuri wa makundi wanunuzi na wauzaji wanashirikiana kwa utulivu katika mazingira safi yenye uhai wa biashara.

Mdada mmoja ndani ya chumba anatumia kompyuta kwa ufanisi mkubwa, katika kushughulikia huduma za mikopo midogo, usimamizi wa malipo na mawasiliano na wateja ili kuhakikisha usalama na urahisi, wa shughuli za kifedha katika sekta ya mikopo midogo.

Jengo la kisasa limesimama kwa haiba ya kipekee limezungukwa na uzio wa maua yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwa usawa, yanapamba mazingira kwa rangi angavu na kuonyesha ubora na usabifu wa kisasa unaovutia katika sekta ya uuzaji na uendelezaji wa mali isiyohamishika.

Ndani ya jumba la kisasa la ununuzi, nguo mbalimbali za mitindo ya kisasa kama mashati na makoti ya suti zimepangwa kwa umaridadi na mpangilio wa kuvutia, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano rasmi kwa ofisini na hafla maalumu.

Bidhaa mbalimbali za kike kama nguo, mikufu, kofia na mapambo mengine. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri na umaridadi wa kuvutia ndani ya jengo la kisasa la biashara. Huku taa za dari zikimulika kwa ustadii na kuongeza mvuto wa mazingira kwa wateja.

Watu mbalimbali wanazunguka kwa utulivu ndani ya jengo kuu la biashara la kisasa, wakichagua bidhaa mbalimbali kama mabegi, mikoba, viatu na nyinginezo zilizopangwa kwa ustadi katika rafu zikiwa na muonekano maridadi unaovutia wateja.

Bidhaa mbalimbali za nguo za kisasa za kiume. Zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya meza, rafu na vishikio vya kuning'inizia nguo ndani ya jumba la kisasa la biashara. Zikitarajiwa kuwahudumia wateja wanaotafuta mavazi ya ofisini na hafla mbalimbali, kwa muonekano maridadi na mtindo wa kipekee.

Ndani ya jengo kubwa la biashara lililopangika kwa ustadi bidhaa mbalimbali za nguo za watoto pamoja na mavazi mengine, zimepangwa kwa mpangilio mzuri taa za juu ya dari zinaangaza kwa mwangaza mkali kuonyesha mandhari safi na kuashiria ubora wa huduma kwa wateja katika mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Ndani ya jengo kubwa la biashara bidhaa mbalimbali kama vile nguo, pochi, na vifaa vingine vimepangwa kwa ufanisi mkubwa, watu wakizunguka kwa umakini wakitafuta bidhaa bora zinazokidhi mahitaji yao, vibao vya maelekezo vinaelekeza kwa uwazi sehemu za kila bidhaa hali inayorahisisha shughuli za ununuzi kwa urahisi na kuridhika kwa wateja.

Viatu mbalimbali vya kisasa vya kiume vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jumba la kisasa ya biashara, vingine vikiwa vimehifadhiwa katika maboksi safi, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano maridadi na ubora wa hali ya juu, katika mavazi yao ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali kama viatu, nguo za kisasa na makoti ya suti. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza kwenye rafu na vishikio vya kuninginizia nguo, ndani ya jengo kubwa la biashara. Taa nyingi za dari zinaangaza imara, zikiangazia uzuri wa bidhaa na kurahisisha uchaguzi kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali za nguo za kisasa za kiume, zikiwepo mashati na makoti ya suti, zimepangwa kwa ufanisi mkubwa kwenye rafu na vishikio vya kuning'inizia, ndani ya jumba la kisasa la biashara. Tayari kuwauzia wateja wanaotafuta muonekano maridadi, kwa mavazi ya ofisini na hafla mbalimbali za kila siku.

Bidhaa mbalimbali za nguo zimepangwa kwa mpangilo mzuri, katika rafu na meza ndani ya jengo la ununuzi tayari kwa wateja wanaohitaji muonekano maridadi hali inayoongeza mvuto wa biashara, na huboresha uzoefu wa ununuzi wa kisasa.

Makoti ya suti yamepangwa kwa mpangilio maridadi ndani ya rafo. Yakiwa yamening'inizwa kwa kutumia vishikio maalum katika jumba la biashara tayari kuuzwa kwa wateja wanao tafuta muonekano wa kisasa na wakuvutia kwa ajili ya kazi, hafla au shughuli rasmi ili kuendeleza ubora wa mavazi ya kisasa sokoni.

Bidhaa mbalimbali za nguo zimepangwa kwa mpangilio wa kitaalamu, kwenye midori ya kuvalishia, na vishikio vya kuning'inizia nguo, ndani ya duka la "Woolworths" lililoko katika jengo la ununuzi la kisasa, hali inayorahisisha wateja kuchagua na kuongeza mvuto wa ununuzi kwa urahisi na starehe.

Bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na miwani, zimepangwa kwa ufanisi na umaridadi katika rafu na juu ya meza ndani ya jengo la ununuzi. Zinawavutia wateja kwa muonekano wa kisasa na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa kwa urahisi na starehe.

Mtu mmoja anaendesha toroli maalumu lenye kikapu ndani ya supamaketi, anakusanya bidhaa mbalimbali anazozichagua kabla ya kufanya malipo, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ili kusaidia ununuzi wa haraka, na kuongeza urahisi wa kuhudumiwa.

Mtu mmoja amesimama ndani ya duka la kisasa la biashara, akiwa ameshika kwa uangalifu paketi ya soseji zilizohifadhiwa vizuri mbele ya sehemu ya malipo, ambapo kompyuta tayari imewashwa ikisubiri kukamilisha muamala wa bidhaa salama na bora kwa matumizi ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali kama juisi na vinywaji vingine zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa lenye taa za kisasa zinazong'aa, hali inayoashiria mazingira bora ya ununuzi na huduma za kisasa kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali zimehifadhiwa kwa ustadi na mpangilio mzuri ndani ya mifuko mikubwa iliyo na mifuniko imara, juu yake kukiwa na vifaa vya kuchotea vya plastiki vyeupe, tayari kuhudumia wateja kwa urahisi na usalama, katika mazingira safi ya duka kubwa la kisasa.

Bidhaa mbalimbali kama vile matunda, tangawizi, pilipili, viazi mbatata vimepangwa kwa mpangilio na uangalifu mkubwa, mbele ya duka la kisasa la biashara. Mdada mmoja amebeba mfuko mweupe wa kitambaa, anachagua kwa utulivu bidhaa hizo muhimu, kwa chaguo lake sahihi, tayari kuzitumia kwa matumizi ya chakula.

Bidhaa mbalimbali kama soda, juisi, maziwa, na nyingine zinapangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka la kisasa, zimehifadhiwa na kufungwa vizuri kwa usafi katika vifungashio imara, ili kulinda ubora na kuonyesha muonekano mzuri unaowavutia wateja, huku taa za dari zikimulika vizuri, ili kurahisisha ununuzi kwa mteja na muuzaji.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu za duka la kisasa, zifadhiwa salama, kwenye vifungashio imara ili kulinda ubora wake, huku mteja akiwa ameshika kwa uangalifu bidhaa aliyo ichagua kwa tayari matumizi bora ya nyumbani au ofisini.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka la kisasa, zimehifadhiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, ili kulinda ubora na kuzuia uharibifu, mteja ameshika bidhaa kwa uangalifu tayari kwa matumizi bora ya nyumbani au kazini.

Ndani ya duka kubwa la kisasa bidhaa mbalimbali kama mafuta ya kupuikia na nyanya za kusanga na nyinginezo, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu safi. Taa za dari zinamulika kwa mwanga wa kuvutia unaoonesha ubora wa bidhaa na kuwarahisishia wateja uchaguzi wa mahitaji yao ya kila siku.

Mbele ya duka kubwa la biashara la kisasa bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye mpangilio katika rafu, zimefungwa na kuhifadhiwa kwa uangalifu katika vifunashio tofauti ilivisiharibike na kulinda ubora wake, mteja mmoja ameshika kwa uangalifu chupa ya mayonnaise tayari kuinunua kwa matumizi ya biashara na familia katika maandalizi ya chakula cha kila siku.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu za duka la kisasa la biashara, zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio tofautitofauti ili kulinda ubora na kuzuia uharibifu, taa za kisasa zinamulika kwa utulivu, zikitoa mwanga vizuri na mazingira rafiki kwa wateja.

Ndani ya duka la kisasa la biashara taa safi juu ya dari zinaangaza kwa mwanga wa kuvutia. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio safi tayari kwa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji bidhaa bora. Kompyuta imewashwa kw ajili ya malipo watu wanatembea taratibu wakichagua mahitaji yao kwa urahisi na uhakika.

Bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu vya kisasa vimepangwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta mwonekano mzuri na maridadi katika rafu safi za duka kubwa la biashara huku taa zikiangaza kwa ustadi ili kusaidia kuonyesha ubora na utayari wa bidhaa kwa matumizi ya kila siku.